Kikundi kikubwa cha watu wazima na watoto wameketi pamoja ,wote wamevaa barakoa nyeusi usoni watu, wengi wameinua mikono yao juu kwa shangwe wengine wamevalia tisheti za rangi tofauti.

Watu wawili wanaosha mikono yao wamevaa nguo za njano na wote wamevalia barakoa kuna zinki kubwa la zege kuna mabomba mengi ya maji.

Daktari, mwanaume amevaa sare ya samawati. Akimpa mtoto mdogo chanjo. Mama wa mtoto amevaa shati ya samawati, na ameshikilia mwanawe kwa uangalifu. Baadhi ya watu wengine, wameketi kwenye kiti nyuma yao.

Haya ni masanduku manne meupe yaliyosimama yenye maandishi ya kijani na zambarao . Kila sanduku limeandikwa jina na kinaeleza chanjo ya matone ya surua, matumbwitumbwi na rubella.

Mtu amevaa mavazi ya kujikinga, ananyunyizia mimea shambani. Anatumia pampu kubwa nyeupe kubeba mkongoni .Analinga mimea Kwa makini Sana, mimea hii ina majani mengi.

Kundi la wanawake na wanaume wamesimama pamoja, wengi wao qamevaa fulana ya samamwati na mifuko nyekundu, mwanamke mmoja anazungumza nao akiwa ameshikilia karatasi mkononi.

Wanawake watatu wanashika vifurushi vikubwa, vyenye rangi ya chungwa vilivyo andikwa maneno. Wote wanacheka kwa furaha, huku mmoja wao akionyesha kitu ndani ya kifurushi.

Wanawake wawili wanatoa maji machafu kutoka nyumba, mmoja anamwaga maji hayo kwa kutumia ndoo, mwingine anatumia chupa, maji mengi yametapakaa chini, wote wameinama.

Daktari amevalia koti jeupe na barakoa na anampatia mwanamke chanjo. Mwanamke huyu, ameketi kwenye kiti cha mbao. Anamwangalia daktari. Sanduku kubwa la samawati limejaa na lina vifaa vya matibabu.

Mwanamke mmoja anampa mwanamke mjamzito, mjamzito amelala chini kwenye mkeka wanaonekana wako nje kwenye nyasi wanawake wengine wameketi wakitazama.

Wataalamu wawili wa meno wanamtibu mgonjwa, wote wamevalia barakoa, miwani na glovu nyeupe, mmoja amevalia fulana ya samawati na mwingine koti nyeupe, wawili wamekuwa karibu na mgonjwa, wakiwa wanamtibu kwa makini sana.

Katika kliniki daktari anachunguza mtoto. Mtoto amelala juu ya kitanda cha uchunguzi. Daktari anatabasamu , mama amesimama karibu naye . Mama anatazama mtoto wake.

Daktari ameketi karibu na mwanamke mwingine, wako nje kwenye jangwa, mwanamke amevaa shanga nyingi na amebeba mtoto, daktari amevaa koti jeupe, barakoa na anashika sindano.

Kundi la watu limesimama pamoja nje ya jengo la matofali. Wengi wao wamevalia fulana za kijani na koti za samawati zisizo na mikono. Baadhi yao wametabasamu.

Mwanamke ambaye amevaa kinyago cheusi ananawa mikono. Anatumia maji kutoka kwenye tanki kubwa jeusi, ambalo limetundikwa. Tanki hili lina nembo. Mwanamke huyu, amevalia nguo ya kitenge ya manjano na samawati.

Watu watano wamevalia suti nyeupe za kujikinga, ikiwemo barakoa na glovu. Wamebeba vifaa ya kupulizia vya samawati migongoni mwao. Wanashughulika na mwili uliofunikwa na shuka nyeupe.

Madaktari watatu wamevaa mavazi ya samawati , barakoa na glovu . Wanafanya kazi kwa pamoja wakimhudumia mgonjwa aliyeegeshwa kwenye kiti cha meno . Mmoja wa madaktari anashika vifaa vya meno.

Juu ya uso mwekundu kuna vidonge vimefungwa kwenye plastiki, kuna kipima joto cha mdomo, pembeni yake kuna sanamu tatu ndogo za rangi nyekundu zenye umbo la moyo.

Daktari mwanaume amevaa koti nyeusi na anatoa dawa kwa mtoto mdogo. Dawa inatolewa kwa njia ya matone. Mama wa mtoto amevaa koti la rangi ya waridi na shanga nyeupe shingoni mwake.

Mwalimu anafundisha wanafunzi wake. Wanafunzi wote wamekaa kwenye viti. Wameshikilia vitabu vyao. Mwalimu amevalia shati jeupe na anaonekana wakiongea.

Chupa ya dawa meupe ina maandishi ,chupa hii imewekwa juu ya meza nyeusi na pazia la maua nyuma . Pempeni yake kuna vidonge Saba vya rangi nyekundu . Vidonge hivyo viko wazi.

Watoto watatu wanatabasamu kwa furaha wameva nguo zenye rangi tofauti wote wameshika mikono yao. Mikono imejaa udongo watoto wengine wanaweza kuonekana nyuma.

Magari mawili ya abiria yamekwama kwenye mafuriko. Maji mengi yanatiririka barabarani. Mwanaume mmoja ameketi kwenye gari akishika mwavuli. Kuna mvua kubwa.

Mtu ameshikilia chupa ya dawa yenye maandishi, anamwaga kidonge kimoja cha rangi ya chungwa kwenye kiganja chake, kidonge kimoja tu kimetoka, chupa ni nyeupe na ina label ya rangi ya chungwa.

Chupa nyeupe ya dawa imesimama wima. Chupa ina lebo ya kijani na ina herufi kubwa nyeupe. Lebo ina maandishi mengine madogo pia. Lebo ina alama na kifuniko cha chupa kimezungukwa na mkanda.

Makundi ya watu yamekusanyika pamoja baadhi yao wakiwa wamesimama na wengine wameketi chini. Wanatazama mabaki ya nyumba ambazo zimeteketea kwa moto. Kuna moshi mwingi mweusi.

Mtaalamu mmoja wa afia amevalia sare ya samawati, anamsaidi mgonjwa alie lala juu ya kitanda na kufunikwa na shuka. Mgonjwa analazwa ndani ya mashine kubwa ya samawati na nyeupe yenye maandishi.

Hii ni chupa ya dawa, iliyojaa vidonge vyekundu. Chupa hii ina lebo nyeusi na ina maandishi kwa herufi kubwa. Kifuniko chake, kina rangi nyeupe.

Chupa ndogo nyeupe ya dawa imesimama, ina lebo nyeupe yenye maandishi, lebo hii ina tarehe na kuna alama za baa za nyeusi. Chupa zingine zinaonekana nyuma yake.

Mwanaume mwenye kipara, amevaa kinyago cha rangi ya samawati usoni. Yeye ameketi akiwa amevaa shati la kahawia lenye muhundo tofauti. Mwanamke amevaa vazi la rangi ya samawati, usoni amevaa kinyago cha rangi ya samawati.

Kuna nzige wengi wamekusanyika Kwenye mmea wa mahindi , wanakula majani yake. Nzige hawa wana rangi ya hudhurungi na Wana mabawa. Majani yanaonekana kijani kibichi.

Mwanaume ameketi juu ya kitambaa jekundu akiwa amevaa suti nyeusi na shati ya manjano. Juu ya kitambaa hiki, kuna vitu vingi. Mwanaume ameshika kitu chenye umbo la mviringo.

Maandishi makubwa yanasema kuna picha tano tofauti, kwanza mwanaume mweusi anashikilia kichwa ,pili mwanamke mzungu anashika kichwa , mwanaume wa tatu anasugua paji la uso wake. Mwanaume anaonekana akiwa na dalili za homa.

Mkulima amevalia vazi jeupe la kujikinga na glovu. Anapulizia dawa mimea shambani. Amebeba kifaa cha kupulizia dawa chenye rangi ya kijani. Dawa inaonekana kama ukungu mweupe.

Hii ni chupa ya dawa inamaandishi kwa herufi kubwa kuna msimbo mweusi chini ya maandishi namba za tarehe zinaonekana juu. Chupa nyingine ziko nyuma.

Jengo kubwa limebomolewa, sehemu yake tu imesalia. Vifuzi vimetabakaa kila mahali. Ardhi imejaa vumbi na uchafu. Mtoto mdogo amesimama akitazama mabaki.

Mwanamke anafanya mazoezi ya kutembea. Madakatari wawili wamesimama karibu naye. Wanaonekana wakimshughulikia. Nyuma yao kuna bango kubwa. Wote wanatabasamu.

Nesi mwanamke amevaa sare nyeupe na mistari ya samawati na sketi anashikilia mtoto mchanga akimpa dawa kwa kutumia kijiko kidogo mama wa mtoto amevaa fulana la waridi na kofia nyekundu.

Muuguzi mwanamke amevalia sare ya samawati na anamchunguza mtoto mchanga. Mtoto amewekwa kwenye kifaa maalum kinachomsaidia kuishi. Kifaa hiki kina madirisha ya kioo.

Familia yenye watu watatu wameketi karibu, mwanamke amevaa nguo za pinki na kitambaa cha samawati kichwani, mwanaume ameshika mtoto mchanga amevaa nguo nyekundu na kofia ya Santa.

Wanaume wawili wamesimama mbele ya jengo la shule. Kuna sehemu ya choo na sehemu ya kunawia mikono. Kwenye ukuta wa kunawia mikono, kuna maandishi mekundu. Mwanaume mmoja amevaa shati ya sambarau.

Mwanaume amevaa koti jeupe , glavu za samawati na anafanya majaribio Kwenye chumba cha maabara . Anashikilia kifaa kidogo mkononi mwake akifanya kazi karibu na viti vilivyilowekwa kwenye sahani ndogo za kioo.

Mtu mmoja amevaa nguo ndefu nyeupe. Anazungumza na mtu mwingine aliyevaa Kofia ngumu. Mtu huyu ana barakoa, anakaa Kwenye Pikipiki ina chupa mingi za maji .

Mwanamke ameketi kwenye kiti, amembeba mtoto mchanga aliye funikwa na blanketi, anamwangalia mtoto wake kwa upendo, wote wako ndani ya chumba, kinacho onekana kama hospitali.

Watoto wawili wanaosha mikono yao kwenye beseni nyekundu ya maji yenye bomba. Mmoja amevalia sweta ya rangi ya kahawia na sketi nyeupe iliyo na maua. Mtoto mwingine amevalia shati ya samawati na suruali ya samawati.

Mwanamume anafanya mazoezi ya mikoni kwenye kifaa cha mazoezi. Ameketi huku mtu mwengine amesimama nyuma yake. Mwanamume huyo amevalia fulana ya rangi ya zambarau na suruali.

Mtu ameshika pakiti kadhaa za hedhi za wanawake. Pakiti zote zimefungwa vizuri. Hedhi zingine ni za samawati na zingine ni za waridi. Mikono imevalia pete. Pakiti zimetengenezwa kwa umakini.

Mhudumu wa afya ambaye ni mwanaume ameketi chini akimtumza mtoto mchanga aliye kwenye kifaa maalum cha kuweka watoto. Amevalia shati lenye mikono mirefu na suruali ya kahawia.

Mtaalam wa afya amevaa koti jeupe, akimhudumia mgonjwa mwanamke mzee. Anatumia vifaa maalumu vya kusikiliza masikio, ili kutoa huduma.

Watu watatu wako nje wawili wanawake wanadhihirisha jisi ya kunawa mikono, mmoja wao anafanya kitendo cha kusugua mikono yake, nyuma yao kuna tanki ya maji, mwanaume mmoja amesimama karibu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti, mbele ya mwanamke mwingine na mtoto. Mwanamke wa kwanza, amevalia fulana ya manjano, miwani na barakoa. Anashika kalamu, akiongea na mwanamke mwingine aliyeshika mtoto.

Watu wengi wameketi kwenye duara . Mwanamke mmoja amesimama akiongea, wengine wanamuangalia Kwa makini wamevaa barakoa na wamekaa nje karibu na nyumba ndogo.

Wanawake watatu, wameketi nje. Wote wamevalia nguo za kitamaduni. Mmoja wao, anashikilia matawi madogo. Wanaonekana wako kwenye makazi ya kijijini.

Mwanamke ameshikilia chupa ya dawa ya asili mkononi, chupa ina rangi ya kahawia na kifuniko cha kijani, lebo ina maandishi yanayosomeka lebo ina picha ya mti na kirusi kilicho na miiba.

Chupa ndogo tatu za kioo ambazo zina vifuniko vya rangi ya kijivu. Chupa moja ina maandishi na kuna mstari wa samawati chini ya maandishi hayo. Chupa moja nyeupe na nyingine ya kahawia iliyojaa vidonge vya rangi ya chungwa.

Mikono ya mtu inashika dawa na karatasi, mkono mmoja unashikilia chupa nyeupe ya dawa, mkono mwingine unashikilia karatasi yenye maagizo ya matumizi, mtu huyu amevalia suruali ya rangi ya zambarau.

Manesi wawili, mmoja amevalia sare ya manjano na samawati. Mwingine amevalia nguo nyeupe na nyeusi. Wote wamevaa barakoa na wanatazama mtoto mchanga aliyefunikwa kwa blanketi.

Madaktari wawili wamevaa mavazi ya upasuaji na barakoa. Wanafanya kazi kwa umakini kwenye uso wa mgonjwa. Mmoja wao anashikilia kifaa chenye ncha kali, Wakati mwingine anatumia kalamu ya samawati kuandika au kuchora alama.

Daktari mwanaume amesimama mbele ya mwanamke aliyeketi. Daktari amevalia koti jeupe la maabara na shati la pinki. Anamshika mkono wa mwanamke ambaye amevaa mavazi meupe na skafu shingoni.

Mahali hapa panaonekana kama hospitali yamuda yenye vitanda vingi vieupe ambazo zimepangwa kwa safu ndefu baadhi ya wagonjwa wamelaa kimnya kwenye vitanda vyao huku wakiwa wamefunikwa na shuka nyeupe.

Hospitali imejaa maji ya mafuriko, maji ya kahawia yamefunika njia za kuingilia, yakifika mpaka kwenye kuta za hospitali, magurudumu, ya viti, vya wagonjwa, yaliokuwa nje, yamezungukwa na maji.

Duka dogo la samawati lina maandishi. Mwanamke amevaa fulana ya kijani na anajaza chupa mbili za manjano. Maji kutoka kwenye bomba la duka. Mwanamme amevaa fulana nyeusi na barakoa.

Mwanamke amevalia shuka ya rangi nyekundu na samawati . Amevaa Shanga nyingi shingoni na usoni ana barakoa ya samawati. Anapata chanjo kutoka Kwa mwanamke aliyevaa sare ya samawati.

Mwanamke amevaa barakoa nyeupe na ameshikilia kufurushi cha kinyago amevalia fulana nyekundu na mikononi mwake kuna glavu nyeupe, mkanda mdogo wa kiuno umefungwa.

Chupa kubwa ya plastiki yenye mbini imejazwa maji ya hudhurungi. Kifuniko chake kina rangi nyekundu na kina lebo nyeupe upande ambao una maandishi.

Mtaalamu wa kudhibiti wadudu anafanya kazi ndani ya jikoni amevalia vazi jeupe la kujikinga lenye kofia iliounganishwa, barako nyeusi na miwani mikubwa.

Watu wamepanga foleni ndefu wakisubiri msaada wa kibinadamu wanaume, wanawake na watoto wamesimama kwa utulivu chini ya kivuli cha mti mkubwa karibu na gari la msaada wafanyikazi wanatoa bidhaa muhimu.

Watu watano wanatembea kwenye maji mengi yalio tiririka barabara. Mtu mmoja ameva koti la waridi lenye kofia na fulana lenye tabasamu anashika viatu viwili mkononi.

Garimoshi kubwa ya mafuta imeanguka huku ikishika moto mkali sana barabarani. Watu wengi wamesimama wakiangalia ajali hio ya kutisha. Moshi mweupe mzito unatoka kwenye malori yanayowaka.

Mwanamke amevaa fulana ya pink na sketi nyeusi, ameketi chini akitabasamu na anajaza maji kwenye ndoo kubwa ya manjano inayotoka kwenye bomba, nguo zimetundikwa kwenye kamba nyuma yake.

Daktari amevaa glavu ya rangi ya kijani , anashikilia chupa ndogo ya dawa. Dawa hii inajulikana kama chanjo, kwenye chupa kuna maandishi na inaonekana kama ni chanjo . Daktari anatumia sindano kutoa dawa hiyo kutoka Kwa chupa.

Polisi wawili wamesimama wakiangalia jengo ambalo lilibomolewa na tingatinga la manjano. Jengo hili linaonekana Sehemu yake umeanguka chini. Kuna watu wengine karibu na tingatinga.

Chupa ndogo ya kioo ina dawa ya chanjo, chupa hii imefungwa na kifuniko cha samawat. Kioo kina maji meupe ya dawa, lebo nyeupe ina maandishi meusi, maandishi haya yanaelezea chanjo.

Hizi ni pakiti mbili nyeupe za dawa. Ndani ya kila pakiti kuna vidonge vinavyouzwe kama dawa. Pakiti moja imelala, nyingine imesimama ,pakiti ya tatu imefunguliwa na inaonyesha vidonge vya rangi ya chungwa vilivyo pangwa kwenye malengo.

Mtu amevalia kofia na jaketi ya rangi ya kijivu , ananyunyiza mazao ya bustani . Anakabiliana na mashine ndogo yenye pampu ya kijani iliyounganishwa na kifaa cha kunyunyiza.

Chupa ndogo ya kioo ina kiyoyevu cha rangi ya waridi ndani yake, imejazwa nusu, ina lebo ya rangi nyeupe, waridi na samawati, lebo ina maandishi mengi ikiwemo jina la bidhaa, pia inaonyesha kuwa ni chanjo ya ugonjwa wa polio.

Mwanamke ameketi kwenye kiti amevalia koti la kijivu na kitambaa cha rangi ya manjano, kijani na nyekundu, mganga mmoja anatumia kifaa cha matibabu chenye kichwa cha mwanamke.

Hivi ni virutubisho vya dawa, vimekuwa vimetolewa kwenye pakiti kuna glasi ya maji karibu, virutubisho vingine vumetapakaa chini vina rangi tofauti.

Dawa sita za kiyowevu zimepangwa kwa pamoja. Chupa hizi ni nyeupe na zimefungwa vizuri. Zina maandishi. Kila chupa ina lebo ya kijani na manjano. Dawa hii inatibu ugonjwa wa kisukari.

Mwanamume ameketi huku mtu mwengine amesimama karibu naye. Mwanamume aliyeketi amevalia shati la manjano na ana barakoa shingoni. Mtu aliyesimama amevalia vazi maalum la manjano, glavu na barakoa.

Barabara imejaa maji mengi ya mvua ikiwa imefurika gari la kubeba wagonjwa liko katikati ya barabara. Kuna msongomano wa magari mengine nyuma yake watu wengi wanasimama kando ya barabara.

Chupa ya dawa nyeupe, imesimama kwenye meza ya mbao. Kwenye kibandiko chake kuna maandishi na chini yake, dawa ya tezi dume kupanuka. Pia kuna maandishi yanayomaanisha, imetengenezwa kwa mimea asilia.

Mtu anashikilia vitu mbali mbali, vinaonekana kama dawa za kulevya. Kuna pakiti mbili zenye unga na zingine zina vidonge. Dawa hizi zina rangi tofauti.

Mwanamme amesimama katikati ya nzige , nzige hawa ni wengi sana wanaruka hewani. Amefungua mkono yake kama ambayo anawafukuza. Mazingira yana miti na nyasi .

Hili ni sanduku za dawa nne zilizopangwa kwa marundo, dawa hizi zina maandishi kwa lugha tofauti ikiwemo kingereza, sanduku zote zina rangi nyeupe na alama ya duara ya samawati na manjano.

Hii ni chupa ya dawa imejaa vidonge kwenye lebo kuna maandishi ya herufi kubwa na pia kuna maelezo mengine juu ya dawa, inaonyesha kuwa ina vidonge tisini.

Katika chumba cha matibabu ya meno daktari mmoja anamtibu mteja, mteja ameketi kwenye kiti maalum, daktari mwingine amesimama karibu, wote watatu wamevaa barakoa.

Msichana mchanga amelala kwenye kiti cha meno. Mtaalamu wa afya amevaa glovu na anashughulikia kinywa cha huyo msichana. Mwanga wa samawati unatumika kutibu meno. Mandhari yanatoa hisia ya usafi.

Kuna kifosi kingi cha jengo lililoanguka ,watu wengi wanevaa helmeti ya manjano na fulana za kitambuliwa wanaonekana wako kazini .wengine wamesimama wakitazama.

Mwanamke amevaa sweta jeusi, anampa mwanamke mwingine zawadi ya mtoto mchanga, mwanamke huyu anashika mtoto mchanga ambaye amefungwa kwa kitambaa chekundu, zawadi hizi zimefungwa vizuri.

Wanawamke wawili wanatabasamu. Mmoja ameketi na anakiinua kidole chake cha gumba. Mwanamke mwengine amevaa kofia na miwani. Amesimama juu ya yule akiyeketi.

Nesi mzee, amevalia sare nyekundu na samawati. Anachukua damu kutoka kwenye kidole cha mwanamke. Mwanamke amevalia fulana yenye maua ya rangi ya machungwa. Mikono ya nesi inashikilia kidole hicho kwa umakini mkubwa.

Mtoto aliyevaa fulana nyekundu anasimama katika chumba cha hospitali. Daktari mwanamke amevaa koti jeupe na anajishughulisha na kazi yake. Mtoto anageuzia mgongo kwa kamera.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti na amevaa nguo nyeupe na barakoa nyeusi. Mwanaume mwingine amevalia fulana ya kijani kibichi na barakoa nyeusi na anampa sindano kwenye mkono.

Mwanamke mjamzito amelala chini. Mwanaume anachunguza tumbo yake, wamelala juu ya mkeka wa kusuka. Mwanamke amevaa sweta ya waridi na sketi ya kitenge.

Biashara ndogo ndogo inafanyika chini ya mti mkubwa. Mwanaume mmoja anazungumza na mwanawake. Wamejificha chini ya mwavuli. Kuna bidhaa nyingi sana. Chupa zenye vinywaji zimepangwa kwenye meza.

Daktari amevalia fulana ya kijivu. Anayachunguza macho ya mgonjwa. Ameshikilia macho yake kwa mikono miwili. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha hospitali.

Daktari mwanamke anatoa sindano kwa mteja , mteja ameketi kwenye kiti ,wote wamevaa barakoa . Wako nje Karibu na hema, baluni zimefungwa Kwenye hema.

Siku ya jua kali moshi mweusi mnene umepaa angani kutokana na ajali . Umati wa watu wengi ulikusanyika barabarani wakishuhudia moto uliokuwa unateketeza gari .

Mtu amelala juu ya kitanda cha hospitali, akiwa na kitambaa cheupe kichwani. Kitambaa kimefunika macho yake. Amevaa pia suruali ya kijivu na mkono wake wa kushoto, umefungwa kitambaa cheupe.

Kundi la watu limekusanyika. Baadhi yao wamevaa barakoa na glavu. Wanaonekana kuwa katika mazingira ya shughuli. Mwanamke mmoja anashika jembe na mwanamme mwingine anashika mfuko.

Meza imepambwa na vyombo mbalimbali, vingi vikiwa vimetengenezwa kwa malenge yaliokauka. Malenge haya yamepanbwa kwa shanga za kitamaduni zenye rangi nyekundu na nyeusi na vitamba.

Daktari wa kike anamtibu mgonjwa wa macho, wote wako hospitalini, daktari amevalia koti jeupe na miwani, mgonjwa amekaa akitazama kwenye mashine.

Tukio la umma linafanyika ndani ya hema, kuna watu wengi wakiwa wamesimama karibu na mabanda . Bango kubwa linaonekana katikati likiwa na ujumbe unaosomeka . Ujumbe huu Una ambatana na picha ya utepe wa rangi ya machungwa.

Mhudumu wa afya amevalia sare nyeupe na sketi nyeusi anamhudumia mtoto mchanga, mzazi ambaye ni mwanamke anamshikilia mtoto wake kwa uangalifu wakati mhudumu anamshika mtoto kwa utulivu.

Mtaalamu wa tiba anamsaidia mgonjwa kufanya mazoezi ya mikono. Mwanamke mtaalamu amevaa sare ya samawati akiongoza mkono wa mgonjwa kupitia kifaa maalum cha mazoezi.

Kuna madaktari wengi ambao wako kwenye chumba cha upasuaji, wote wamevaa kofia, barakoa na nguo za upasuaji, wanaonekana wanamtibu mgonjwa, kifaa cha kielektroniki kiko nyuma ya madaktari.

Pakiti ndogo nyeupe ya dawa imewekwa juu ya vidonge viwili, pakiti hii ina maandishi, ina vidonge vinne ndani, vidonge hivi viko kwenye plastiki vina rangi ya manjano.

Wataalam wawili wa meno wanafanya kazi ya kumtibu mgonjwa, wote wawili wamevalia sare nyeupe barakoa na miwani ya kujikinga, mmoja wao anatumia kifaa cha kuchunguza meno ya mgonjwa.

Watu wanne wamesimama nje ya jengo. Wawili wanawake wamevaa fulana za rangi ya kijani njano. Mwanamke mmoja ameshika chupa ndogo. Kifaa cha kuchuja maji kinaonekana katikati yao.

Mutu mmoja amelala kitandani na amefunikwa mtu mwengine ameketi kitandani akiwa ameshikilia kichea chake kwa husuni. Amevalia fulana nyeupe na suruali iliyo na milia.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe, glovu na barakoa. Amemshika mgonjwa kwenye kiti na anamtibu meno yake kwa kutumia vifaa maalum. Mgonjwa amevalia nguo ya waridi.

Vipimo viwili vya dawa vimepangwa pamoja, kimoja ni kisanduku cheupe chenye alama ya manjano, kikiwa na maandishi, kingine ni chupa ya dawa, yenye rangi nyeupe na manjano, yenye kibandiko kinacho fanana na cha kisanduku.

Mtu amevaa shati nyekundu na suruali nyeusi akisafisha eneno la karibu na choo, anatumia ufagio na ndoo ya plastiki ya rangi nyekundu, kuta za jengo la choo zina rangi ya kahawia na ina michoro mingi.

Bidhaa nyingi za dawa zimepangwa kwenye meza. Bidhaa hizi zina rangi nyekundu, manjano na zambarau. Kuna chupa moja ndogo wazi na kuna pakiti mbili kubwa. Nyingine zimepangwa kwa pamoja.

Muuguzi wa kike anamtunza mtoto mdogo, mtoto amelala kwenye kitanda cha uwazi, muuguzi amevaa miwani, nguo za hospitali na stethoskopu shingoni, wako ndani ya hospitali.

Hili ni sanduku la chanjo. Sanduku hili lina maandishi. Vipo chupa ndogo ndani ya sanduku. Chupa zingine ziko nje pamoja na kijikaratasi.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Yeye amevalia sare ya kijivu, barakoa, glasi maalum na glovu za samawati. Anatumia kifaa kidogo cha rangi ya machungwa, ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Kikundi cha watu sita wote wakiwa wamevalia barakoa wamesimama mbele ya jengo lenye vioo miongoni mwao kuna maafisa wa polisi na wengine wamevalia nguo za kawaida.

Daktari wa meno amevaa glovu za samawati. Anafanya kazi. Anatumia chombo maalum kwenye mdomo wa mgonjwa. Chombo hiki kinatumia kusaga meno. Kazi inafanyika ndani ya mdomo wa mtu.

Mwanamke amekaa kwenye mkeka akitazama mbele, amevalia nguo yenye michoro na bangili mikononi mwake, vitu vya kiasili vimetawanyika mbele yake, kuna sanduku dogo la mbao la mfuko.

Mtu amevalia suti ya kinga ya njano inayo n'gaa glavu na barakoa usoni. Yupo kwenye shamba la mimea midogo ya kijani, Mtu huyu amebeba tanki kubwa la kunyunyuzia mgongoni.

Botala hizi, zina vitamini tatu tofauti, zinazo patikana kwenye chupa nne, za duara, zenye lebo nyeupe, machungwa, kahawia, na nyingine nyeupe.

Katika kituo cha afya, kuna watu kadhaa. Wote wamevaa barakoa, mwanamke mmoja ameketi na amemshikilia mtoto wake. Muuguzi anashughulika na mtoto huyo.

Mazingira ya kijijini kuna choo cha mbao na misingi ya saruji. pembeni kuna tanki la maji jeusi lililowekwa kwenye misingi ya saruji maathari ya nyuma inaonyesha miti na misitu .

Kikundi cha watu wengi wamevaa sare za rangi ya samawati na kofia, wanafanya kazi kwa bidii, baadhi yao wamebeba mikoba ya migongo, wengine wanashika viti vyeupe na meza za kukunja.

Hapa kuna watu watatu wakishughulika na mtoto mdogo. Mwanamke amevaa kofia ya samawati na miwani, akitoa kitu kwa mtoto aliyekaa kwenye kiti. Mwanamke mwingine amevaa shati jekundu, amemshika mtoto.

Mwanamke amembeba mtoto mgongoni mwake, vazi la rangi ya machungwa linaonekana pia amebeba mtungi wa rangi ya manjano mgongoni mwake mtungi huu umefungwa kwa kwamba.

Daktari wa meno mwanamke amevaa koti jeupe na barakoa. Anafanya matibabu ya meno kwa mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum cha meno. Amevaa mashati ya miraba na anafanya kazi kwa umakini.

Daktari anachunguza mgonjwa yeye amevalia shati nyeupe, glavu nyeupe na barakoa ya samawati. Anashikilia pamba kwenye mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa ambaye ni mwanamkeamevalia shati lenye maua mengi.

Mwanamme amevaa kofia nyekundu na nguo za jadi za rangi nyekundu na kijivu. Ameketi chini ndani ya nyumba. Anatumia kisu kikubwa kuchonga vipande vya mti. Shingoni mwake, amevaa mkufu wa Kiafrika uliotengenezwa kwa matunda ya mimea.

Kwenye meza kuna chupa ndogo ya chanjo iliyo na kofia ya samawati ikiwa karibu na kisanduku chake. Kisanduku kina maandishi yanayosomeka. Kuna karatasi ya maelezo ya chanjo inayotoa habari kuhusu chanjo hiyo.

Katika chumba cha upasuaji, madaktari kadhaa wamevalia mavazi ya samawati, kofia na barakoa za upasuaji. Wanazunguka meza ya upasuaji Iliyofunikwa wakiangalia mgonjwa.

Mama amekaa kwenye kiti, amemshika mtoto wake kwenye mapaja yake. Mtoto amevaa fulana ya samawati na suruali ya jinsi. Muuguzi ameinama na anamchoma mtoto sindano kwenye mkono wake.

Katika meza kuna chupa mbili ndogo za dawa. Zote zina kifuniko cha rangi ya samawati. Chupa zimejaa dawa ya kiowevu. Kila chupa ina lebo nyeupe. Kwenye lebo kuna maandishi yanayoonyesha dawa.

Kuna bidhaa kadhas za dawa za asili kwenye meza, zote zimepakwa kwenye chupa na vyombo za plastiki kila bidhaa ina jina lake, mfano; kuna chupa yenye jina ambayo inasema ondoa maumivu.

Watu wengi wamesimama nje baadhi yao wamevalia suti, wanaume wawili katikati wanatazama matangi ya maji ya majano chini, mmoja amevalia suti nyeusi na mwingine amevalia suti ya kujivu.

Watu wawili wamevalia sare maalum za njano kwenye shamba la nyasi, nyuma yao kuna moto mkali unaowaka, moto huo unaangaza sana na kutoa moshi mweusi mwingi, watu hawa wamebeba mikoba migongoni mwao.

Huu ni mkono uliovalia glavu ya samawati ukishika sindano iliyojaa dawa. Sindano hiyo iko karibu na chupa ndogo ya dawa yenye maandishi. Maandhari ya nyuma ina rangi ya manjano.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea chanjo kwenye mkono wake. Muuguzi ameinama na anamchoma sindano. Mwanamume ameketi karibu na amevalia miwani. Wote wamevaa barakoa.

Muhudumu wa afia ameva mavazi ya kujikinga barakoa na kofia nyeupe amesimama katikaki ya chumba chenye ngazi zinazo elekea juu. Ameshika mikono yake.

Hiki ni chumba cha watoto wachanga hospitalini, wauguzi wawili wanashughulikia watoto, muuguzi mmoja amesimama karibu na mtoto aliyelala, anamwangalia kwa uangalifu.

Watu wengi wamesimama nje wakisubiri kwa uvumilivu wengi barakoa nyeupe usoni . Mwanamke Mzee amevalia sweta na Kofia ya kichwa . Amebeba begi la rangi mbalimbali . Kuna meza kadhaa zilizotengenezwa kwa mbao.

Wauguzi wawili wanamtunza mtoto katika chumba cha hospitali wamevalia sare, glafu, barakoa na kofia ya samawati ,mtoto mdogo amelala kwenye kitanda maalum.

Hii ni dawa ndogo ya chupa. Chupa imepakwa rangi ya hudhurungi na ina lebo nyeupe. Kwenye lebo kuna maandishi na chini yake kuna neno. Chupa hii ni milimita kumi za dawa ndani yake.

Majira haya yana mvua na maji mengi yamejaa . Maji ya rangi ya kahawia yamefunika ardhi yote . Kuna watu wawili baba na mtoto wanatembea kwa uangalifu kwenye maji.

Kuna chupa ya dawa, dawa hii ina majina ya mwarubaini, chupa ina rangi ya manjano na ina picha ya mti, kuna pia maneno mengine, dawa hii inaonekana kutengeneza kwa mimea ya asili.

Dawa ya asili ta mitishamba imewekwa kwenye chupa. Chupa ina maandishi yenye rangi nyeupe na nyekundu. Inatibu magonjwa mbalimbali. Dawa hii husaidia kuongeza nguvu za kiume.

Mhuguzi mwanamke amevaa barakoa ya samawati na sare. Anashika sindano na chupa ya chanjo. Anakusanya dawa kwa uangalifu mkubwa akionyesha utaalamu wake.

Katika mstari, kuna chupa ndogo kadhaa za glasi. Kila moja ina kifuniko cha njano juu yake. Ndani yake kuna kiyowevu kisicho na rangi. Lebo nyeusi zimebandikwa mbele, zikionyesha maandishi fulani.

Hii ni chupa ya dawa. Dawa hizi ni vidonge vya rangi ya manjano na vinang'aa. Chupa imelala chini na ina jina. Vidonge nyingi vimetoka nje ya chupa na vimetawanyika kwenye meza.

Mwanamke amevaa kofia nyeupe na nguo ya njano. Anashikilia sindano ndogo mkononi mwake. Sindano hiyo ina kiowevu ndani yake na inang'aa. Katika mkono mwingine, anashikilia pamba.

Hii ni kisanduku cha dawa kikiwa na rangi ya chungwa na maandishi meupe na ya samawati. Maandishi kwenye kisanduku yanataja ikionyesha ufanisi wa dawa. Inaonekana kama dawa ya kutuliza maumivu ya misuli.

Huu ni ubao mrefu mweupe wenye maandishi mekundu. Ubao huu unaorodhesha magonjwa mbalimbali na matibabu yanayotolewa. Pembeni kuna makabati yenye mitungi ya dawa za zadi na kuna chupa za vinywaji.

Mwanaume na mwanamke, wamesimama karibu na kitanda cha mtoto. Wanamtazama kwa makini, mtoto aliyelala. Mwanamke, amevalia sweta jeupe na mwanaume amevalia shati la rangi ya kahawia.

Tukio baya ya ajali ya gari limetokea. Kuna watu wengi wamekusanyika karibu na mabaki ya basi na lori. Basi hilo, limeharibika vibaya na upande wake wa mbele, umetoweka kabisa.

Mwanamke huyu amevalia mavazi ya rangi nyeusi na samawati. Amesimama kwenye ardhi yenye vumbi. Kuna mifupa mingi ya wanyama waliofariki karibu naye. Baadhi ya miti nyuma yake haina majani.

Mwanamke ameketi kwenye kiti na anashika chupa mbili nyeupe za dawa. Chupa moja ina lebo yenye msimbo ikionyesha ni dawa iliyohifadhiwa. Mwanamke huyo amevaa koti jeusi.

Mtaalamu wa viwanda amevalia suti ya samawati, barakoa ya gesi na miwani ya kujikinga. Anabeba mikebe miwili ya plastiki yenye alama za fugo na mifupa zinazoonyesha sumu.

Wagonjwa wawili wamevaa sare nyeupe za hospitali, wamesimama karibu na kitanda cha hospitali wakimwangalia mtoto mchanga . Mmoja wa wakunga anashika mtoto huku mwenzake akimwangalia.

Mtu amevaa koti jeupe na maabara, miwali na glovu nyeupe. Ameketi kwenye meza. Anaandika kwenye kitabu kikubwa kilicho wazi. Kwenye meza kuna vifaa vingi ikiwemo kibodi, panya na mashine mbili nyeupe.

Mtu amevaa suti ya kinga anatembea, ana begi maalum mabegani mwake . Kutoka Kwa begi Moshi mwingi unatoka, Moshi unaenea pande zote na unashugulikia eneo lote.

Watu wawili wanapita kwenye barabara iliyofunikwa na maji mengi ya mafuriko yenye matope. Mmoja wao amekaa nyuma ya pikipiki akishikilia mzigo, huku mwingine anatembea mbele ya pikipiki akisaidia kuisukuma.

Barabara imejaa maji magari yanapita kwa shida. Gari la rangi la samawati linapiga maji kwa kasi. Nyuma yake kuna magari mengi yakiwemo matatu, bajaji na gari lingine.

Mtu mmoja amelala chini huku mtaalam akimfanyia mazoezi ya mguu, mataalam amevaa fulana ya rangi ya kijivu, yeye ni daktari wa viungo na anatoa huduma ya matibabu, mgonjwa amevaa nguo ya zambarau.

Barabara imefurika na maji mengi. Magari mengi yamekwama ndani ya maji hayo ya rangi ya udongo. Gari moja la njano linazama kwa sehemu. Lori na basi pia ziko hapo. Majengo machache yanaonekana nyuma yake.

Mwanamke amekaa kitandani huku akimshika mtoto mchanga. Mwanamke amevaa shati ya rangi ya kijani, anatazama mbele huku akitabasamu kwa furaha. Mtoto mchanga amevaa kofia nyeupe ndogo kichwani na nguo za rangi ya waridi.

Shindano na chupa ya chanjo zimeshikwa na mkono iliyovaliwa glavu ya rangi ya kijani chanjo hiyo imetengenezwa kuoambana na homa ya manjano. kichupa kidogo kina kofia ya chuma na inabaki waazi.

Hii ni chupa ya dawa ,chupa hii ina rangi ya waridi na ina maandishi meusi, maandishi yanaeleza matumizi na faida yake kwa afya, inataja kuboresha ngozi, nywele, kucha na kusaidia ukuaji mzuri wa mtoto tumboni.

Duka la daktari wa kienyeji, kuna meza ya mbao nje ina chupa nyingi ya kioo na plastiki chupa hizi vina vinywaji vya rangi tofauti ndani yake kuna bango refu ambalo limeandikwa daktari.

Kuna ngunzo ya mbao lenye bango lililotundikwa. Bango hili lina rangi nyeupe na maandishi mekundu. Maandishi hayo yana tajo pamoja na nambari ya simu. Baadhi ya maandishi yamefunikwa na matawi ya kijani kibichi.

Katika chumba cha upasuaji kuna madaktari wengi wamevalia sare za kijani. Wote wamevaa barakoa na kofia za upasuaji. Wanazunguka meza ya upasuaji wakifanya kazi kwa makini. Kuna vifaa mbalimbali vya matibabu vimewekwa kwenye meza.

Mgonjwa na daktari wanazungumza ndani ya chumba . Mgonjwa ambaye ni mwanaume amevaa shati la kijivu na ameketi kwenye kiti anatazama daktari, daktari amevaa koti la maabara akishika dawa au chombo fulani.

Mwanamme anatembea kwenye maji mengi. Yeye amevalia fulana isiyo na mikono ya manjano juu ya shati lenye miraba. Ameshika begi la Samawati kwa kamba refu, akiiweka kwenye bega lake.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea chanjo kwenye mkono wake. Muuguzi ameinama na anamchoma sindano. Mwanamme, ameketi karibu na amevalia miwani. Wote wamevaa balakoa. Bango kubwa, linaonyesha jinsi ya kujikinga na ugonjwa hatari.

Chombo ya wahudumu wa afya wakiwwmo daktari na wahudumu wa gari wagonjwa, wanahudumia mgonjwa aliye kwenye kitanda cha gurudumu, wote wamevalia sare zao za kazi.

Wafanyikazi wawili wamevalia suti nyeupa za kujikinga, barakoa na glavu za samawati. Mmoja wao anasafisha meza kwa kitambaa cha njano. Huku mwenzake akitumia kifaa cha kunyunyuzia dawa ya kuua viini.

Makazi ya watu yanaonekana , kuna meza ndogo ya mbao mbele ina pipa la rangi ya kahawa juu yake , mbele ya hema zote kuna nyasi zilizotawanyika baadhi ya hema hizo ni nyeupe na nyingine ni nyekundu.

Hili ni lori kubwa la rangi nyeupe na nyekundu lori hili lina tanki kubwa na nyuma lina maandishi. Tangi la rangi nyekundu na kuna ngazi juu yake. Magurudumu yake ni makubwa.

Mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu, akipokea sindano. Amevalia fulana yenye rangi mbili, na suruali ya mistari. Muuguzi ameinama na anamchana mwanamke huyo kwenye mkono wake. Kuna mwanamke mwingine nyuma yao, ambaye amevalia sare ya hospitali.

Hii ni chumba yenye virutubisho vya madini ya chuma, imetengenezwa na kampuni, kidonge kimoja kina miligramu sitini na tano, kimeandikwa kwamba husaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu.

Mkononi, kuna chupa mbili ndogo za dawa na sindano. Kila chupa ina kifuniko cheupe na rangi nyekundu chini. Kifaa cha sindano, kinaonekana kikiwa tayari. Vidole viwili vimeishika chupa moja imara.

Daktari wa meno amevalia koti jeupe barakoa na glavu za samawati akimhudumia mgonjwa, mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno, msaidizi wa daktari amevaa mavazi ya samawati.

Watu watano wanafanya usafi. Wanaondoa takataka nyingi zilizotabakaa. Kila mtu anashughulika kwa bidii yake. Watu wametumia jembe na koleo. Mmoja wao amevaa nguo nyeusi na amesimama akionyesha matumaini.

Wanawake wawili wameketi wakizungumza kwenye chumba. Mmoja wao amevalia sare nyekundu na nyeupe anaongea huku akitumia mikono kueleza jambo. Kati yao mezani kuna chupa mbili za dawa na vifungashio vingine.

Watu wengi wamekusanyika karibu na vifusi vya jengo inayoporomoka wengine wamevaa sare za samawati na kofia ngumu wakionekana kama waokoaji na wanatafuta kitu.

Hivi ni viungo vya mitishamba mbali mbali vilivyotandikwa chini. Vimefunikwa kwa kitambaa. Kitambaa hicho kina rangi ya samawati na maua. Vimepangwa kwa makundi tofauti. Kuna mizizi, majani na magamba ya mti.

Hii ni kisanduku jeupe cha chanjo. Kuna maandishi kwenye kisanduku ambayo yanataja ni chanjo ya homa ya manjano na inapatikana kwa agizo la daktari.

Mwanamke mzee amevaa mavazi ya jadi ya rangi ya manjano na shanga nyingi. Ameketi kwenye kiti. Mtaalam wa afya amevalia fulana ya njano na nyeupe na anampa chanjo begani.

Mwanamke amekaa kwenye kiti, akipokea chanjo kwenye mkono wake. Amevalia shati la kahawia na amefunga nywele. Mwanaume anayemchoma sindano, amevaa koti la samawati na glavu .

Kundi ya watu wanajaribu kuokoa mali zao, kutoka kwenye nyumba ya nyasi iliyojaa maji ya mafuriko, msji haya yana rangi ya ufongo yamejaa matope. Wamevalia mavazi za kawaida na wanajaribu kupanga mambo yao kwa haraka.

Kikundi cha watu waliokusanyika nyumbani , mwanamke mmoja ameketi kitandani huku akiwa amevalia nguo zenye rangi ya kitamaduni na amebeba mtoto. Watu wengine wamevalia nguo za kisasa wakimzunguka Kwa karibu.

Hapa kuna chupa ya dawa ya vidonge vya vitamini. Chupa hiyo ni nyeupe na ina maandishi yanayosomeka. Pembeni mwa chupa, kuna vidonge vingi vyeupe, vilivyomwagika.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa, akimwelekeza kwa furaha. Ameketi mbele ya kiti cha mgonjwa. Ameshikilia kalamu na karatasi. Daktari amevalia sare ya kijivu. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha samawati.

Anga imefunikwa na nzige. Kuna mtu anayefukuza wadudu hao na fimbo. Wadudu hawa ni wengi sana na Wana rangi nyekundu. Miti inafunikwa kabisa na nzige.

Mhuguzi wa meno amevaa suti nyeupe na barakoa. Anazungumza na mtoto na mama yake. Anashikilia chombo chenye umbo la mnyama na anajaribu kumtibu. Mtoto ameketi kwenye kiti maalum cha meno.

Kikundi cha rika ya watu mbali mbali, wamesimama mbele ya meza yenye bidhaa tofauti, wanaonekana wako nje, chini ya dari inayo wakinga, baadhi ya watu, wanashikilia mabango yaliyoandikwa ujumbe mbali mbali, kwa lugha ya kiingereza, unao elezea umuhimu wa usafi wa hevi, na kukomesha unyanyapaa.

Mahali pa kupokelea wageni katika kliniki ya meno. Kuna kaunta ndefu ya nembo na neno. Ukuta wa mbele una rangi ya chungwa na kuna televisheni imewekwa juu.

Kuna chupa kubwa nne na ndogo moja, kwenye meza. Zimetengenezwa kwa plasitiki na zimejaa vitu mbalimbali. Zina label yenye rangi tofauti na maandishi. Nyuma yao, kuna bango refu lenye michoro. Inaonekana kama bidhaa za matibabu.

Kundi la wanawake wanne wakiwa wamevalia shanga za rangi mbalimbali wanabeba mikebe mikubwa ya maji juu ya vichwa vyao. Wote wamevalia mavazi ya jadi. Wamesimama kwenye njia ya udongo huku mazingira yakiwa na miti michache.

Mkulima amevalia suti ya samawati na ameshika chombo cha kunyunyiza dawa, analinda afya yake kwa kuvaa barakoa usoni na kinga za mikono amebeba tangi la dawa mgongoni mwake.

Watu wawili wanajaribu kuwafukuza wadudu wengi. Wadudu hawa wanajulikana kama nzige Mwanamume mmoja amevalia shati la rangi ya samawati na anatembea kwa makini. Yeye anonekana kutumia mikono yake kuwafukuza wadudu hawa.

Kwenye mandhari ya rangi ya samawati, kuna chupa ndogo ya chanjo iliyo na maandishi. Mbele ya chupa kuna sindano ndefu ikiwa tayari kutumika. Kwa nyuma kuna chupa zingine za dawa na vidonge.

Duka hili la dawa za asili lina vitu vingi. Kwenye rafu kuna chupa nyingi zikiwa zimejaa dawa tofauti. Pia kuna vifaa mbalimbali vya jadi ikiwemo vikapu na miti.

Mtaalam wa afya amevalia koti la maabara, barakoa na miwani. Anafungua sanduku kubwa la kadibodi. Anashika chupa ya plastiki yenye maji ya kijani ndani. Nyuma yake, kuna masanduku mengi yaliyobandikwa.

Mtaalamu wa afya ameketi karibu na mtoto mdogo ,yeye amevalia fulana nyeupe, koti la samawati na barakoa. Anachukua maelezo kwenye daktari, mtoto amevalia fulana ya mkono isiyo na mikono ,uso wake unaonyesha umakini.

Wanawake wawili wamesimama karibu na tanki la maji la samawati, lililowekwa kwenye mti. Mmoja, anashikilia chombo kikubwa cha manjano, ili kujaza maji. Huku, mwingine akifungua bomba la maji.

Katika chumba cha hospitali, kuna wahuguzi na wamama. Mhuguzi mmoja amevaa kitambaa cha maua kichwani. Anashughulika na mtoto mchanga kwenye kitanda. Anamshika mikono ya mtoto kwa uangalifu.

Mtu anashikilia sindano iliyo na dawa akichomoa kutoka kwenye chupa ndogo ya chanjo karibu kuna kisanduku cha chanjo ya surua matumbwitumbwi na rubela chenye maandishi yanayosomeka

Mwanamke mmoja anafundisha darasani akishikilia chupi ndogo. Yeye amevalia fulana nyeupe. Anacheka huku mwanamke mwingine akiketi chini. Mwanamke aliyeketi pia ana fulana nyeupe na anashikilia chupa ya maji.

Daktari wa menona msaidizi wake wanapiga picha na mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe. Msaidizi wake ameva fulana ya samawati. Wote wakiwa na barakoa za upasuaji. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalum.

Kuna kisanduku cheupe pamoja na chupa ndogo mbili. Kwenye kisanduku kuna maandishi meusi na ya kijani. Kando yake kuna chupa ndogo mbili za glasi. Moja inakifuniko cha samawati na ndani yake kuna unga mweupe.

Hii ni chupa ya dawa, Dawa hii ina jina. Kwenye chupa, kuna alama inayoashiria madini ya chuma kwa kifupi. Kwenye upande wa kulia, kuna alama zinazoelezea ubora. Dawa hii husaidia kupunguza uchovu na kuunda seli nyekundu za damu.

Daktari anashika mtoto mchanga mkononi. Daktari huyu amevaa nguo ya upasuaji ya kijani kibichi. Kichwani mwake amevaa kofia ya samawati na balakoa imetundikwa shingoni mwake.

Barabara iliyojengwa kwa lami imekatika sehemu ikiacha shimo kubwa lililojaa maji. Udongo mwekundu unaonekana waziwazi chini na kiasi kikubwa cha maji ya mafuriko kimefurika pale zote.

Hii ni chupa ya dawa. Chupa ina rangi nyeusi na kufuniko cheupe. Dawa kwenye chupa ina rangi nyekundu na samawati. Maandishi yanaelezea matumizi ya dawa. Inaonekana inasaidia magonjwa ya kiume.

Muhuguzi amvalia barakoa na sare ya rangi ya samawati akimsaidia mgonjwa aliyelala kitandani, mgonjwa amevaa kifaa cha kumsaidia kupumua, wote wawili wako hospitalini, mgonjwa amefunikwa na blanketi ya samawati.

Timu ya madaktari inamhudumia mgonjwa, wamevalia sare nyeupe na barakoa za rangi ya samawati, wamesimama karibu na mgonjwa aliyekaa kwenye kiti, meza ndefu imewekwa katikati na ina vyombo vya upasuaji juu yake.

Madaktari watatu wamevalia mavazi ya upasuaji, kofia na barakoa. Wamekusnyika karibu na meza ya upasuji, wanashirikiana kumfanyia mgonjwa upansuaji wakitumia zana maalum za kitiba.

Daktari mwanaume amevaa koti jeupe na barakoa ya samawati anamchoma sindano begani mgonjwa mgonjwa amevaa kofia nyeusi na ameketi mgongoni daktari anafanya kazi yake kwa umakini.

Mwanaume ananawa mkono nje ya choo yeye amevalia sare ya kijani na fulana yenye kofia. anashika sabuni kutoka kwenye kisambazaji cha ukutani ameshika kitambaa au karatasi kwenye mkono wake mwingine.

Jengo limebomoka kabisa ghorofa moja imebaki imeanguka, watu wengi wamesimama juu yake wakitazama wanaume waliovalia sare za uokoaji wako chini wakijaribu kusaidia .

Mikono miwili inaonekana. Mkono mmoja unashikilia chupa ya dawa. Dawa hizo ni vidonge vya rangi ya dhahabu. Vidonge vichache vinaanguka kutoka kwenye chupa hadi kwenye kigannja cha mkono mwingine.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea chanjo kutoka kwa muuguzi. Muuguzi amevalia sare ya rangi ya zambarau na barakoa ya samawati. Mwanamke amefunika kichwa chake kwa kitambaa. Wote wawili wamevalia barakoa nyeupe.

Muuguzi amevalia sare ya rangi ya samawati. Anachunguza mtoto mchanga, aliyelazwa ndani ya jiko la kioo. Nguo za rangi ya waridi zimebebwa na muuguzi huyo. Vifaa mbalimbali vya hospitali vimezunguka eneo lote.

Wanawake wawili wameketi kwenye kitanda ndani ya chumba kidogo. Mmoja amevaa kofia nyeusi na amevaa vazi la rangi ya samawati na sketi ndefu. Anashikilia kitabu na anaonekana akimwelekeza mwanamke mwingine.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa akitumia vifaa mbalimbali. Amevalia kofia ya samawati, barakoa, glasi maalum na glovu nyeupe. Mkono wake wa kulia, unashika chombo nyembamba.

Mikono miwili inashikana kwa upole. Mmoja amevaa glovu nyeupe za upasuaji na amevalia vazi la manjano. Akionyesha utaalamu wa matibabu au utunzaji.

Wanawake na watoto wamekusanyika karibu na jengo dogo. Jengo hili, lina rangi ya samawati na lina maandishi juu yake. Watu wanajaza mitungi ya manjano na nyeupe kwa maji. Sehemu hii, inaonekana kama ni kame na ina vumbi.

Kuna chupa ya dawa , dawa hii ina majina ya muarubaini . Chupa ina rangi ya manjano na ina picha ya mti . Kuna pia maneno mengine . Dawa hii inaonekana kutengenezwa kwa mimea ya asili.

Mwanamke amevalia sare ya kijani na anamwangalia mtoto mchanga aliyefunikwa blanketi jeupe lenye vitone. Yeye anarekebisha blanketi hilo mtoto akiwa amelalal kwenye kitanda maalum cha hospitali.

Jengo la ghorofa linawaka moto mkali. Moto inato mioto mikubwa na unaonekana umeanza ghorofa ya juu. Moshi mwingi unatoka kwenye jengo hilo.

Mwanamke anachunguza maskio ya mwanaume, mwanaume huyu ameketi na amevalia koti la kahawia, daktari huyu ameketi na amevalia sare ya samawati na anatumia vifaa vya matibabu.

Mwanamke amevalia sare ya samawati ya hospitali, yeye anashikilia mtoto, huyu amefunikwa vizuri na kitambaa cha rangi ya kijani kibichi mtoto huyu anaonekana kuwa na chombo cha mafunzo.

Wafanyikazi wawili wanasafisha taka. Mmoja ameinama akisafisha rundo kubwa la takataka. Ameshika kifaa cha chuma na amevalia buti ndefu nyeusi. Mwenzake amesimama mbali akishika fimbo.

Wafanyikazi wawili wamevalia mavazi maalum ya manjano na barakoa na gesi, wako katika eneo lenye mitungi mikubwa la viwandani wakifanya kazi kwa umakini mkubwa.

Katika kituo cha afya kuna mfanyikazi wa afya amevaa koti jeupe, amesimama akimchoma sindano begani mtoto mmoja, mama wa mtoto huyu amevaa mavazi ya kitenge na ameketi.

Mtu mmoja amevalia fulana ya manjano, barakoa, na ngao ya uso. Anashikilia mkono mdogo wa mtoto mchanga. Mwanamke amevalia sweta nyeusi. Amemshikilia mtoto huyo, kwa uangalifu.

Dawa za aina nyingi za vitamini, zimepangwa kwenye meza. Kuna chupa za vidonge, vidonge laini na hata vinywaji. Chupa kubwa zimesimama mbele na vidonge vingine vimewekwa mbele yao.

Mtu mmoja amevaa fulana manjano, barakoa na ngao ya uso. Wanashikilia mkona mdogo wa mtoto mchanga. Mwanamke amevaa Sweta nyeusi ameshikilia mtoto huyo kwa uangalifu. Wote wawili wanaangalia mkono wa mtoto.

Kikopo kidogo cha plastiki chenye kifuniko chekundu kimesimama katikati. Kina sampuli ya mkojo ndani yake ,laha ndogo imeandikwa. Chini yake kuna matunda matatu ya samawati na vidonge vitatu vyeupe vyekundu.

Muuguzi anamhudumia mtoto mchanga huku mamake akimshikilia. Muuguzi amevalia sare nyeupe na mistari nyekundu na ameweka miwani usoni. Anatumia bomba ndogo kutoa dawa akiiweka kwenye mdomo wa mtoto.

Mwanamke amemkumbatia mtoto mchanga, huku akiangalia chini kwa makini, kando yake, kuna muuguzi ambaye amevalia sare nyeupe, anayeonekana akimtunza yule mchanga.

Kundi la watu linangoja maji. Wanaonekana wamekusanyika katika eneo lenye udongo mwekundu. Wakiwa na mikokoteni mingi iliyojaa mikeba ya manjano na nyeupe ya maji.

Mtaalamu wa meno amevalia koti nyeupe, barakoa ya manjano pamoja na taa kichwani, anamtibu mteja . Mtaalamu huyo amevaa glovu na anatumia zana kwenye kinywa Cha mtu mwingine.

Tanki la maji limejaa na limewekwa juu ya jukwaa. Lina maandishi. Wanafunzi watatu wako karibu nalo wakisubiri kuchota. Mmoja wao anachota maji kwenye chupa yake. Mwingine amesimama mbali kidogo.

Muuguzi anamchoma sindano mwanaume begani wote wawili wamevalia barakoa ya rangi ya samawati muuguzi amevalia sare nyeupe na samawati huku mwanaume amevaa shati la kijani.

Mtu mmoja amesimama karibu na bango kubwa jeupe lenye maandshi makuba mekundu. Maandishi hayo yanatangaza dawa za mapenzi, nguvu za kiume na huduma zingine.

Katika eneo la wazi mtu mzima amevaa koti jeupe anatoa sindano kwa msichana mdogo msichana amevalia mavazi yenye rangi nyingi yuko karibu na meza yeye anaonekana kubwa na woga kidogo lakini anavumilia

Mtu mzima na mtoto wamesimama karibu na tangi kubwa la maji la rangi nyeusi. Wote wamevalia barakoa za kujikinga. Mtu mzima anatumia kifaa cha kutoa sabuni ya maji au kitakasa mikono.

Mama amekaa hospitalini akimshika mtoto wake mchanga kwa upendo. Mama huyu amevaa gauni la rangi ya waridi na mtoto amevikwa nguo ndogo nyeupe na matandiko ya rangi.

Muuguzi amevalia sare ya kijani na glavu, na anainama juu ya mtu aliye lala kwenye kitanda cha wagonjwa, mtu huyo, amefunikwa kwa shuka nyeupe, yenye alama na maandishi, nyuma yao, kuna chombo cha kupima, mapigo, meza, na dirisha lililofungwa na vyuma.

Katika mazingira ya kijiji, kuna watu wanne. Wote wamevaa barakoa. Mwanamume mmoja ananawa mikono kwenye kituo cha kunawia maji. Kituo hiki kina tanki kubwa la samawati na bomba.

Kuna vitu vingi vya asili vikiwa vimewekwa pamoja. Kuna chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kiyoevu chenye rangi ya kahawia . Karibu na chupa kuna vitu vingine vilivyotengenezwa Kwa matunda ya vibuyu.

Wanawake wawili wanawahudumia wagonjwa ndani ya jengo. Mmoja ameketi kwenye kiti na amevalia sweta ya waridi na miwani. Mwanamke mwingine anamchoma sindano begani.

Daktari wa meno amesimama akimwangalia mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti mdomowake ukiwa umefunguka. Daktari amevalia sare ya samawati na taa kichwani mwake.

Huu ni mfuko mdogo wa kioo wenye maji ndani. Juu yake, kuna kifuniko cha rangi ya fedha. Umebandikwa lebo yenye maandishi. Chini yake, kuna neno chanjo. Chupa hii ina sindano karibu nayo.